Bango la kuelemisha. Bango hilo upande wa juu umesheheni maandishi ya samawati yanayosoma water is life. Kuna uwezekano hapa ni shuleni kwa sababu bango hilo lina maelezo ambayo yanaelemisha kuhusu kuhifadhi maji.

Sehemu ya jengo iliyo na vidato. Hii inadhihirisha kwamba hapa ni shuleni na ni jengo ambalo ni la ghorofa. Jengo hilo limejengwa kwa chuma na mawe na upande wa chini lina sakafu ya tarazo.

Bango ambalo limeandikwa sehemu inayokaa ukuta, bango hilo lina maandishi mbalimbali. Upande wa juu imeandikwa hivi, Waste management in schools and our neighbourhoods, hivyo inaashiria hapa ni shuleni na ni bango elimishi.

Mjengo ambao upo mbele ya ua uliokatwa vizuri. Mjengo huo unaokuta ambao una mchoro fulani. Pande wa juu umeandikwa Noah's Ark. Inaonekana kwamba hapa ni shuleni.

Makabati ya darasani ama ya wanafunzi ambayo yamepangwa pamoja. Upande wa mbele kunao ubao wa kisasa wa rangi nyeupe na sakafu ya darasa hilo ni la aina ya terazo .

Ndani ya darasa ambalo limewekwa ubao wa kisasa maarufu kama white board . Ubao huo unaonekana umeandikwa kwa rangi ya samawati na upande wa mbele kwenye kona, kunacho kifaa au ndoo ya kuzoa uchafu.

Wanariadha wawili, mmoja yuko mbele na mwingine ako nyuma yake. Aliye mbele ameinua mikono yake na amevalia sare ya nyekundu ambayo imeandikwa kwa maneno makubwa Kenya. Pia kwenye sare yake au nguo yake kunalo jina lake linalosoma Kimani.

Ndani ya darasa ambako kuna viti vilivyopangwa. Viti hivyo ni vya aina mbili vya mbao na vingine ni vya plastiki. Vile vya plastiki ni vya rangi nyeupe. Vilevile chumba hicho kina komputa.

Mlango wa mbao, ambao unakisiwa kuwa, upo katika mojawapo ya chumba kwenye shule. Mlango huo umeandikwa kijikaratasi kinachosoma, no exit for students, no exit .

Mazingira haya yanayoonyesha uwanja ulioko maeneo ya shule. Kuna wachezaji uwanjani ambao wanaonekana walemavu. Wote pia wanaonekana kushiriki katika mchezo wa walemavu na wamevalia mchanganyiko wa sare nyekundu na kijani.

Jengo lililojengwa kando ya mti mkubwa wenye maua ya manjano, jengo hilo lina michoro kwenye ukuta, ambayo inaashiria kuwa hapa ni shuleni, baadhi ya michoro hiyo ni wanyama kama vile twiga na ndovu.

Mwanaume aliyekalia kwenye kijigari maalum cha walemavu. Mwanaume huyo amevalia saa mkononi na kwenye mapaja yake ameshikilia vitabu. Kuna uwezekano ni mwalimu au ni mwanafunzi katika chuo kikuu.

Viti vya rangi nyeupe ambavyo vimepangwa darasani, viti hivyo vimapangwa kando na meza, kunauwezekano hapa ni shuleni katika darasa hilo kunayosakafu iliyoundwa Kwa vigae au tiles .

Mlango ambao umetengenezwa kwa mbao, pande wa juu kuna vijikaratasi viwili, kimoja kimeandikwa Chemistry Lab na kingine Biology Lab . Hii ni dhahiri kwamba hapa ni shuleni, mlango wa kuingia kwenye maabara.

Mjengo mpya ambao una kuta za rangi nyeupe na unaonekana umejengwa kwa chuma na hata mbao. Upande wa chini kunayo sakafu ya tarazo na upande wa mbele kunao mlango wa chuma.

Vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Vitabu hivyo ni vya rangi nyekundu na moja wapo kimeandikwa Ayubu Mashakani. Kuna wezekano kuiwa ni vitabu vya watoto na pia ni vitabu vya hadithi.

Bango elimishi ambalo limebandikwa kwenye ukuta. Mazingira yanaashiria hapa ni shuleni, bango hilo upande wa juu limeandikwa kwa maandhishi makubwa OUR FORESTS OUR FUTURE , pia upande wa chini kuna picha ya mnyama aina ya chui.

Bango la kijani la kukolea ambalo limeandikwa kwenye mnara. Bango hilo upande wa juu limeandikwa highschool na upande wa chini office . Bango hilo lina ishara ya mshale, kuna uwezekano hapa ni shuleni.

Wanariadha walioko kwenye mashindano, aliye upande wa mbele anaonekana ameinua mikono juu ishara ya kushinda au kutamatisha, na amevalia fulana au jezi iliyoandikwa Kenya na iliyo na nembo ya kampuni ya Nike.

Mlango wa mbao ambao umesheheni rangi nyekundu. Mlango huo unaonekana kuwa ni mlango wa chumba, mojawapo katika shule. Kunalo karatasi ambalo limeandikwa Tr . Agnes Welcome .

Ratiba ya shule, iliyoandikwa kwenye ukuta. Ratiba hiyo ya shule ya Thika Road Christian Junior School. Inaonyesha vipindi na wakati ambao kila kipindi kitafunzwa, au kusomeshwa.

Makabati ya darasani ambayo yamepangwa yakiangaliana pia kunavyo viti vilivyoingizwa upande wa ndani. Kwenye ukuta kuna madirisha ambayo yamewekwa pazia. Pia kuna bango la samawati kwenye ukuta.

Ndani ya chumba ambacho kina ukuta wa rangi nyeupe. Chumba hicho pia kimepambwa kwa puto za rangi ya kijani, nyeupe na hata samawati vilevile kumeandikwa bendera za rangi ya Kenya.

Mkono wa mtu ambao umeguza kijitabu. Kijitabu hicho kimesheheni rangi nyeupe na ya waridi, upande wa juu kimeandikwa nyota kiswahili, kitabu cha mwanafunzi, gredi ya pili.

Mwanariadha ambaye yuko katika uwanja wa kukimbia. Mwanariadha huyo ni mwanaume na amevalia sare ya rangi nyekundu. Sare yake imeandikwa kwa maneno ya rangi nyeupe KENYA. Chini yake kunalo jina la mwanariadha huyo.

Mazingira yanayoashiria shuleni, mazingira haya au sehemu hii ina bembea iliyojengwa mara mbili. Bembea hizo zimejengwa kwa kutumia chuma na chuma hizo ni za rangi ya nyeupe na nyekundu.

Darasani ambako kuna ubao wa kisasa wa rangi nyeupe. Ubao huo umepigwa michirizi na kunayo rula. Ubao huo pia umeandikwa Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano.

Chengo la gorofa, chengo hilo limechengwa kwa kutumia chuma na ata mawe, lina milango ya mbao na madirisha ya chuma, kuna wezekano hapa ni shuleni na hili ni chengo la utawala au administration block .

Kibao kikubwa kimeundwa kwa mabati na kibao hicho ni cha rangi nyeupe pia kimeandikwa kwa maandishi yenye kijani yenye yanayosoma fire assembly point hivo pasi inatiirisha hapa ni shuleni.

Viti vilivyopangwa ,viti hivyo vimeundwa kwa mchanganyiko wa mbao o na ata chuma , kuna uwezekano hapa ni shuleni na viti hivyo vimewekwa kwenye chumba ambacho chini yake kimeundwa na sakafu ya vigae.

Wanariadha wawili aliyembele amevalia sare nyeusi na aliyenyuma amevalia sare yenye kijani upande wa chini kuna maandishi yanayosoma. samwuel mshai (right) with his guide Jin kipchumba.

Mlingoti wa rangi nyeupe upande wa juu na rangi nyeusi upande wa chini. Mlingoti huo pia umefungwa kamba. Kando yake kumepandwa maua. Pande wa mbele, kunalo tangi la maji. Karibu na tangi hilo, kunacho kibao cha rangi nyeupe, kilichoandikwa kwa maandishi meusi.

Kitabu ambacho kina picha za watoto na mama. Watoto hao ni watatu. Mmoja wao anaonyeshana meno yake. Mwingine anaonekana kuweka rununu kwenye sikio. Katika picha nyingine, mama anayeonekana kumpima mtoto sehemu ya tumbo. Kunayo maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya mayai .

Vitabu vilivyopangwa juu ya meza na vitabu hivyo vimeandikwa Longhorn Computer Science. Vitabu hivyo vinaonekana ni vya gredi ya saba. Kunawezekana kwamba mazingira haya ni ya shule.

Shuleni ndani ya darasa, kunavyo viti vilivyopangwa vizuri na mwonekano wa viti hivyo vinaashiria hapa huenda ni katika chuo kikuu. Katika ukuta wa darasa hilo umesheheni rangi ya kijani kibichi.

Kompyuta mbili ambazo zimewekwa juu ya meza. Kompyuta hizo ni za rangi nyeusi. Kuna uwezekano kwamba hapa ni darasani na kando ya hizo computer kunavyo vitabu ambavyo vimepangwa kando yake. Vilevile, kompyuta hizo zimewekwa juu ya meza ya rangi nyeupe.

Chumba ambacho kinaonekana ni chumba cha kusomea. Kunazo komputa za meza ambazo ziko pale. Komputa hizo ni nne zinawekelewa juu ya meza za rangi nyeupe. Sehemu kando kunavyo viti ambavyo havionekani vizuri.

Kompyuta ya mezani ni ya rangi nyeusi. Upande wa juu imebandikwa nambari iliyoandikwa kwa kijikaratasi cheupe. Upande wa chini imeandikwa neno DELL. Kompyuta hiyo imewekwa kwa meza ya rangi nyeupe.

Ukumbi wa mazoezi ya mwili. Kunaye mwanamke aliyevalia sare nyekundu ambayo ina picha ya rangi ya Kenya. Anaonekana kufuatilia maelekezo fulani. Upande wa nyuma, kunacho kifaa cha chuma cha kuinua.

Mlingoti wa rangi nyeupe upande wa juu na nyeusi upande wa chini . Umezingirwa na maua yaliotengenezwa vizuri, upande wa mbele kunalo tangi la rangi nyeusi kando ya tangi ni kibao chenye maandishi. Kunayo sehemu ya nyumba yenye paa ya rangi nyekundu.

Watu wa kike walioketi, wanaonekana kuwa ni walemavu. Wamevalia nguo nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya kwa maandishi meupe. Watano wana viatu vya rangi nyekundu, mmoja vya rangi nyeupe na mwingine vya samwati. Mmoja wao ana uso wenye tabasamu na mwingine ana begi mgongoni.

Wanaume tisa. Wanne wamesimama, mmoja amechutama na wanne wameketi kwa magari yao spesheli ya walemavu . Watatu wa walemavu hao wamevalia glovu za michezo wa ndondi. Tisa hao wamevalia mseto wa nguo nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Mlingoti mrefu wenye rangi nyeupe upande wa juu na nyeusi upande wa chini. Unaonekana kuzingirwa na maua yaliyokatwa vizuri. Upande wa nyuma ni mjengo wa orofa, vile vile kunaonekana takataka la pipa lenye rangi nyekundu.

Chumba kinachoonekana kuwa ni sehemu ya ofisi katika shule. Chumba hicho kinacho rafu ambayo imeundwa kwa mbao. Ndani yake kunayo majalada ambayo yanaonekana yamebeba stakabadhi. Sehemu kando kunacho kiti.

Uwanjani pa michezo, kuna wanaume ambao wanawania mpira, kuna uwezekano ni mashindano ya walemavu. Kwa sababu wanaume hawa wanaocheza wamejishikilia kwa mikongojo spesheli.